Ni miongoni mwa darasa lililopo na watu wenye rika tofauti tofauti ikiwa darasa lina wanafunzi na wataalamu waliobobea katika fani ya meno, ikiwa wataalamu hao wanatoa mafunzo kwa vitendo juu ya matumizi sahihi ya kutumia mswaki ili kuhakikisha meno hayaathiriki kutokana na bakteria.

Afya ya mazingira huweza kuharibika kutokana na sababu mbalimbali, ikiwa mafuriko ni moja ya sababu hizo, ambapo moja ya eneo lina uwepo wa maji mengi maji ambayo yameweza kusababisha mafuriko na kufanya eneo hilo liweze kuharibika.

Afya ya mazingira ni kitu muhimu katika maisha yetu ya kila siku ambapo moja ya eneo lililokumbwa na changamoto ya mafuriko na kupelekea kuharibika, hali inayosababisha eneo hilo kutokuwa na mandhari inayovutia kutokana na adhari za janga hilo la mafuriko.

Muuguzi akiwa anapanga vifaa vya utoaji huduma katika zahanati ili kuweza kufanya vifaa hivyo viweze kutoa huduma bora kwa wagonjwa, ikiwa vitanda ni miongoni mwa vifaa hivyo ambavyo kwa asilimia kubwa hutumiwa na wagonjwa.

Mtabibu maalumu aliyevalia mavazi yanayo tambulisha kazi yake, akiwa katika duka lenye uwepo wa maboksi tofauti tofauti ya dawa, na yenye maandishi yanayotoa maelekezo sahihi juu ya matumizi ya dawa ambazo, husaidia kuimarisha afya.

Ni makabati yanayopatikana katika duka la madawa, ikiwa makabati haya hutumika kuhifadhia dawa hali ambayo huthibitisha usalama kutokana na dawa hizo kukaa katika makabati haya, usalama ambao huwa na manufaa kwa mtumiaji.

Dawa za asili huwa na faida kadhaa katika mwili wa binadamu. Ikiwa faida kuu ni kuimarisha afya kwa binadamu, ikiwa vitunguu maji na malimao ni moja ya dawa za asili ambazo hutumika kwa matatizo mbalimbali ya kiafya.

Matumizi ya dawa za asili yamekuwa na hasara na faida nyingi, zikiwemo kuokoa gharama ambapo watu wengi wanaotumia mitishamba wamekuwa wakitumia gharama nafuu, kwakuwa dawa hizi zimekuwa sio adimu na upatikanaji wake umekuwa ni rahisi.

Dawa za mitishamba ni miongoni mwa dawa zilizojizolea umaarufu na kua na watumiaji wengi, ikiwa majani haya hutumika kama tiba ili kutibu magonjwa mbalimbali yanayo wakabili watu katika miili yao.

Ni moja ya dawa ya asili ijulikanayao kama (IMULAVUMBA) iliyoifadhiwa katika kopo ikiwa ni njia inayohakikisha usalama wa dawa hiyo kwa mtumiaji; pia kundi hili la dawa ni kundi rafiki katika maisha ya binadamu, ikiwa kundi hili humudu gharama nafuu za matibabu.

Dawa za asili ni miongoni mwa dawa ambazo zimekuwa na mchango mkubwa katika maisha ya binadamu. Ikiwa dawa hizi zimekuwa na matokeo chanya katika matibabu, na pia dawa hizi zimekuwa na gharama nafuu, hali inayowapelekea watu wengi kutumia dawa hizi kwa matibabu.

Ni moja ya kifungashio kilichobeba dawa ya mitishamba, dawa wambayo imekua ikiaminika na watu wengi kwa kua na matokeo chanya ambapo dawa hiyo hutibu bila kutumia kemikali , kemikali ambazo huwa na madhara katika mwili wa binadamu.

Ni moja ya tunda ambalo hutumika kama mlo pia tunda hili hutumiwa na baadhi ya watu kutengenezea dawa za mitishamba. Dawa ambazo huwa na faida mbalimbali katika maisha ya mwanadamu ikiwa hutibu bila kutumia gharama kubwa, ni sehemu ya faida zipatikanazo za tunda hili.

Kitunguu swaumu ni sehemu ya dawa za asili ambayo imekua ikipatiakana kirahisi pia dawa hii hupatikana kwa gharama nafuu hali inayothibitisha faida zipatikanazo kutokana na matumizi ya dawa za asili.

Dawa za asili zimekua na faida mbalimbali katika maisha ya binadamu, ikiwa chupa ndogo ndogo na bakuli ya kioo ni sehemu ya vitu vilivyohifadhi dawa hizo ambazo hua na msaada wa kutibu matatizo bila kutumia gharama kubwa.

Tabibu wa dawa za asili zitokanazo na miti shamba akiwa anakagua moja ya mmea uliokithiri kijani, kama utaweza kufaa kwa ajili ya tiba ili kusaidia afya za watu wengine kuimarika na kuwa na afya bora.